Jumba hili ni la kuwafugia ndege waitwao bata. Juu kuna balbu za mwanga. Chini kuna sehemu ya kuwekea bata hawa maji ya kunywa na chenge. Bata hawa wapolea katika sehemu ya chini ya jumba hili